Kundi la watu limebeba bango ambalo limeandikwa Raila Kalonzo 2017, wafanyibiashara wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Kando kando mna miti ambayo ina rangi ya kijani kibichi.

Shughuli za biashara zinaendelea kama kawaida. Gari ndogo leupe limepakiwa huku upande wa nyuma likiwa wazi. Mwanamke mmoja aliyejifunga kitambaa kyeusi anauza nguo. Mwanaume mmoja anapeleka baiskeli.

Bango lililochorwa njiwa akiruka limeandikwa, "Nyali Baptist Church. This Century was Officially Opened by Abednego and Elizabeth Ogoma, Founders, Elders. 11th June, 2017".

Gari mbili za kubebea abiria zimesimama katika kivukio cha watu, moja yapo likiwa ni basi kubwa jeupe lenye mstari mwekundu na madirisha meusi, lengine likiwa ni matatu, nambari ya usajili ikiwa ni KBC 002G.

Nyaya za umeme zimepita upande wa kulia. Kandokando mna miti yenye rangi ya kijani kibichi, ambazo zimemea. Mbele kuna gari ndogo, leupe ambalo linakuja. Wanaume watatu wamesimama huku wakizungumza.

Jua limewaka huku miti ikiwa imechapisha kivuli chini. Mnazi umemea mbele ya jengo ambalo kwa chini una rangi nyeusi. Mbele kwa ukuta limeandikwa, St. Peter's Church.

Jua limewaka, mti wenye rangi ya kijani kibichi umechapisha kivuli chini. Mwanaume mmoja anaongea akitembea, huku akizungumza na simu yake ya mkononi. Mwanamke amebeba mkubwa wake kwenye bega lake la kushoto.

Wanakandanda wako kwa michezo yao, huku wakiwa wametandikana bao moja kwa moja, dakika hii arobaini na mbili, sekunde hamsini na mbili. Mashabiki wako wanaangalia mpira huku kila mmoja akitarajia kutoka na ushindi.

Kibao kenye rangi nyeupe na nyeusi, kilichoandikwa ACK St Andrews Church Malindi Diocese of Mombasa, kinaonyesha muongozo wa ibada zao, kando kando mna majani na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Treni ya kubebea abiria iko na madirisha mengi. Upande wa ubavu iko na rangi nyeupe na mstari mwekundu juu. Jua limewaka huku kivuli chake kikichapika upande wa kulia. Miti imemea yenye rangi ya kijani kibichi.

Shughuli za kila siku za usafiri wa majini zinaendelea, huku meli kubwa nyeupe, yenye mstari wa buluu ikiwa imesimama. Ina madirisha mengi mno. Kando mna jengo zuri ambalo limejengwa kupitia rangi tofauti tofauti.

Gari moshi ambalo hutumiwa kama chombo cha usafiri, kwa mbele liko na rangi nyeusi na limechapishwa bendera ya nchi ya Kenya. Kwa kando liko na rangi nyeupe. Jua limewaka na kivuli chake kuchapisha upande wa kulia.

Ndege iliyo na rangi nyeupe na nyekundu imesimama kituoni. Kwa ubavu imeandikwa jina, Jambo Jet. Kandokando mna miti na nyasi za kijani kibichi. Wafanyikazi wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Aliyekuwa rais wa Kenya, Mwenshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta anazungumza huku akiwa amevaa koti leusi na shati kwa ndani leupe. Mwenzake akiwa amevalia nguo nyeusi na yenye mstari mwekundu.

Watu wamevaa mashati mekundu, baadhi yao wamevaa na kofia. Mama mmoja anaonyeshana bidhaa iliyoko mikononi mwake huku wanaume wawili wakiitazama. Mwanamume mmoja akitazama mbele.

Gari dogo aina ya fielder imeegeshwa kando ya barabara chini ya mti ya rangi ya kijani kibichi, mbele kuna gari kubwa la kubebea mizigo yenye kichwa cheupe na rangi nyeusi kwenye upande wa chini.

Gari la kubebea mizigo aina ya FH limesimama. Likona rangi nyeupe na miguu sita. Jua limewaka huku kivuli chake kikichapika chini. Mwanaume mmoja ako ndani, upande wa nyuma.

Treni inayotumika kubebea abiria imesimama muda wa mchana, huku ikisubiri watu kuingia na kung'oa nanga. Watu wawili wanazungumza, huku mmoja akizungumza kwenye simu ya mkononi.

Jua linamulika vizuri eneo la ufukweni ambapo viti viwili vimepangwa juu ya sakafu nyeupe. Nyuma zaidi, upeo wa macho unaonyesha mombao wa nchi kavu na anga safi isilo na mawingu. Hali inayovutia kupumzika na kufurahia mandhara ya asili na utulivu. Kuna meza ndogo na mtungi wa maji, tawi kubwa la mtende linapepea juu likitoa kivuli chembamba kwenye ardhi.

Barabara nyembamba imezungukwa na majengo marefu huku mazingira yakitoa taswira safi na yenye maisha. Watu wengi wamevalia mavazi meupe ya kidini na kofia. Jua limeng'aa mwangaza wa mchana unafanya barabara na watu waonekane wazi kabisa.

Wanaume watatu wamesimama wakizungumza karibu na kivukio cha watu, mbele kuna gari linakuja lenye rangi nyeupe. Nyaya za umeme zimepita juu kwa juu upande wa kulia. Miti imemea yenye rangi ya kijani kibichi.

Barabarani ambapo shughuli za usafiri za kila siku zinaendelea. Kando kuna bango dogo ambalo limeandikwa, Dori Comms. Gari leupe linakuja mbele. Miti yenye rangi ya kijani kibichi imemea pande zote mbili za barabara.

Gari la kubebea mizigo aina ya Isuzu limesimama. Liko na rangi nyeupe na nyeusi, kando mna mizigo ambayo imepakiwa kwa rangi nyekundu. Juu kuna taa mbili ambazo zinawaka.